Katika jengo hili la ghorofa kuna duka linalouza maziwa lililowekewa bango kubwa yaani linaonekana, duka hili limepambwa kwa rangi nzuri zenye kuvutia. Kuna bidhaa zingine kwa ndani zinazouzwa katika duka hili.

Duka hili linauza maziwa ya ng'ombe nimepambwa kwa maandishi picha za ng'ombe rangi nyeupe pamoja na rangi ya samawati, kuna mteja au muuzaji aliyekaa katika kiti ndani ya duka hilo hali kadhalika, kuna ndoo pamoja na chupa ambazo zipo ndani ya duka hilo.

Duka hili lililotengenezwa kwa nguzo ndefu za miti na kuwezekwa mabati pembezoni, ndani yake kuna masofa mazuri yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya kuvutia, vyenye rangi tofautitofauti. Kuna mteja ambaye amefika hapa kununua, hivyo anayaangalia kwa kuangalia ubora wake.

Sokoni hapa kunauzwa mbogamboga za majani, nyanya pamoja na ndizi. kuna muuzaji akimkabidhi fungu la mboga za majani mnunuzi ambaye amefika sokoni hapa halikadhalika, kuna mifuko ambayo mteja ataponunua hupewa kwa ajili ya kuwekea bidhaa yake.

Duka hili kubwa la mavazi kuna aina ya nguo tofauti tofauti zinazouzwa zikiwemo suti, masharti, viatu, fulana, nguo zingine zimetundikwa katika makabati ya wazi zingine zimewekwa juu ya meza hivyo zinaonekana vizuri, mteja anapofika anakuwa na uwezo wa kuchagua anayoitaka.